Mashine mbili za kupata pesa zimesimama pembeni rangi ya bluu na kijani inang'aa. Mtu mmoja akapita akiwa na simu mkononi, sakafu inawaka kwa vigae vyeupe na vyeusi, pesa zipo karibu kila wakati, hapa maisha yanaendelea kwa kubonyeza tu.

Ndani ya benki kuna utulivu, wateja wameinama kaunta wakizungumza kwa sauti za chini. Wafanyakazi wamevaa shati wanaketi mbele ya kompyuta, wengine wakipokea pesa, wengine wakichapa nyaraka. Mwanga wa jua unaingia kupitia madirisha makubwa. Sakafu inang'aa, kila kitu kinaendelea kwa mpango mzuri.

Magari yamesimama mbele ya benki, gari jekundu linang'aa jua pembeni kuna bango kubwa la benki mlango uko wazi wateja wanaingia kwa utulivu hapa pesa zinalindwa ndoto zinakuwa na maisha yanaendelea kwa amani.

Taa za buluu zinawaka juu ya meza nyeupe bia baridi zinawaka kwa chupa mmoja anafungua kwa kitambaa chekundu wenzake wanang'ata

Msichana mwenye nywele ndefu anasimama kwenye kaunta ya mbao ya manjano akiwa ameshika glasi ya kinywaji chenye majani ya mnanaa. Mhudumu nyuma anatabasamu huku akipiga picha chupa za pombe zimepangwa vizuri taa za dhahabu zinawaka hewa inaharufu ya limao na starehe ya jioni.

Mhudumu anatingisha shekeli kwa mkono wa ustadi, barafu ikiruka ndani kwa sauti ya kunguruma. Anamimina kinywaji cheupe chenye harufu ya nazi na limao kwenye glasi ndefu. Taa za bluu zinamuangazia uso wake, jasho likimtoka kidogo lakini tabasamu bado lipo. Kila mimiminiko ni kama dansi, kila glasi inangoja kinywaji chake cha usiku.

Kaunta yenye mistari meusi na meupe inang'aa chini ya taa za manjano. Maua meupe kwenye chombo, chupa za pombe zimejipanga safu nyuma. Picha ya korongo inatazama jua. Friji inasikika kidogo glasi ya divai inasubiri kuguswa. Hewa ina harufu ya pombe kali na starehe ya usiku mzima.

Baa imejaa vijana, taa nyekundu na bluu zinawaka juu, kila mtu anacheka, glasi zinagongana, bia baridi zinapita mkononi, muziki unapiga kwa chini sauti za mazungumzo zinachanganyika na kicheko, usiku unaendelea starehe haikomi.

Gari jeupe refu limesimama kwenye uwanja wa magari jua linazama nyuma likiupa mwanga wa dhahabu. Magurudumu makubwa milango mirefu tayari kubeba familia nzima kwa safari salama. Rangi yake bado mpya inang'aa kama imetoka kiwandani leo. Hili ndio gari la starehe na linangoja mteja wake aje kulichukua.

Gari jeupe jipya linang'aa mbele ya kontena, taa zake zikichomoza kama macho ya chui, "grill" kubwa na nembo yake ikimetameta, bampa imara ikionyesha kwa nguvu, magurudumu yamekaa tayari kushika lami, harufu ya rangi mpya bado imetoka ndani. Hii ndio fahari ya barabara inasubiri mwenyewe aingine na kushika mwendo.

Magari meupe yaliyo safi yamepangwa kwa mstari uwanjani yakimetameta chini ya jua, Kila gari lina taa nyembamba, magurudumu makubwa tayari kushika barabara, nyuma yao kuna jengo refu linatizama, hewa ina harufu ya rangi mpya na mafuta hapa ndipo gari lako jipya linasubiri.

Gereji kubwa inang'aa kwa mwanga mweupe, gari nyekundu imeinuliwa juu na lifti za bluu. Fundi anafanya kazi yake kwa umakini. Pembeni kuna gari nyeupe imesimama kimya, zana zote zimepangwa vizuri kwenye meza na kabati. Hewa ina harufu ya mafuta na chuma safi.

Magari mapya yamepangwa kwa safu yakimetemeta kwa rangi ya fedha nyeusi na nyeupe taa za nyuma zina angaza magurudumu yanang'aa duka la magari liko tayari, kila gari linasubiri mmiliki wake mpya hapa ndoto za barabarani zinaanza kwa kufungua milango tu.

Kikapu chekundu chenye mpini na mwanya juu kimeandikwa kwa herufi za njano, kila jumapili waumini huingiza noti na sarafu kwa sauti ya methali inayotumia, mchungaji anaposema tupeni kwa shukrani kikapu hujaza imani na upendo kikiwa sadaka ya moyo kwa Bwana.

Baa ya maziwa ipo kwa amani, mlango mweupe upo wazi juu yake herufi nyekundu zinang'aa picha ya ng'ombe inatabasamu pembeni, anga ni buluu safi jua linapaswa moto kidogo, hapa maziwa matamu yanangoja mteja kila siku.

Mashine ya maziwa yenye rangi ya bluu imesimama kwenye kona ya duka, imeandikwa maziwa safi na picha ya mtoto mwenye tabasamu. Weka chupa chini bonyeza kifaa, maziwa meupe yanatiririka kwa uharaka, bei ni nafuu; harufu yake tamu; kila mteja anatoka na furaha na chupa iliyo jaa.

Wateja watatu wameinama kwenye kaunta ya duka wakichagua paketi za maziwa na mtindi zilizopangwa kwenye safu, rangi nyeupe na bluu zinang'aa kwenye rafu, harufu ya maziwa safi inatoka kwenye friji iliyowazi kila mmoja anasubiria zamu yake, huku muuzaji akichukua chupa kwa tabasamu.

Mashine ya maziwa safi imesimama ikiwa na rangi ya bluu, unabonyeza namba hela zinapopokelewa, maziwa meupe yanatiririka moja kwa moja kwenye chupa, harufu tamu ya maziwa mapya yanajaza hewa, watu wanasubiri zao yao kwa tabasamu.

Mashine ya maziwa safi imesimama pembeni ikiwa na rangi ya kijani na nyeupe, unaweka Chupa chini yake unalipia Kwa simu na maziwa meupe yanamiminika mara moja, harufu hii nzuri na tamu ya maziwa mapya huvutia kila mtu anayepita.

Mashine ya maziwa imesimama kama ng’ombe wa kisasa, rangi ya bluu Ina ng’aa, picha za ng’ombe zinatabasamu, dirisha dogo linasubiri picha yake; maziwa safi yanangoja kuja kila wakati.

Mashine ya maziwa yenye rangi ya bluu imesimama pembeni ya duka, ikiangaza kwa utulivu, juu kuna kifaa kidogo cha kulipia, chini kuna bomba zuri la kutoa maziwa meupe, safi moja kwa moja, picha za ng'ombe na mtoto mwenye tabasamu zimebandikwa, harufu yake tamu ya maziwa mapya inavutia kila mtu anayepita.

Mashine mbili za maziwa zimesimama pembeni, nyeusi na bluu. Moja ina picha ya ng'ombe wakila majani ya kijani, nyingine ina mtoto mwenye tabasamu akiwa ameshika glasi ya maziwa, zote zina vifaa vya kulipia. Juu kuna bomba la kutoa maziwa meupe, safi chini.

Mashine ya maziwa meupe na bluu, imesimama kwenye kona ya duka, imeandikwa maziwa safi ya kunywa mara moja. Picha ya mtoto anayekunywa maziwa kwa furaha inang'aa pembeni. Milango miwili iko tayari kufunguliwa, ndani maziwa meupe yanangoja tu chupa iingizwe.

Duka dogo la maziwa lina mlango wazi mashine kubwa inangoja kutoa maziwa ikiwa safi picha za ng'ombe zimewekeka kila upande. Mtu amesimama tayari kuhudumia, harufu ya maziwa matamu inatoka nje.

Duka dogo la maziwa lina mlango wa bluu wazi, ndani kuna meza nyeupe imeandikwa maziwa mala safi na bei ya shillingi sitini kwa lita muuzaji amesimama nyuma akiwa na nguo nyeupe karibu na chupa kubwa ya maziwa na treyi ya mayai.

Mlango wa duka la maziwa upo wazi kabisa, picha kubwa ya ng'ombe mwenye madoa madoa ina tabasamu mashine ndogo inangoja chini ya bango. Tayari kutoa maziwa safi jua lina waka na hewa ina harufu ya maziwa matamu, hapa afya inatoka moja kwa moja kutoka shambani.

Dukani kuna mashine ya maziwa safi ikisimama kando ya friji nyekundu yenye vinywaji, imeandikwa maziwa mapya na picha ya ng'ombe mwenye tabasamu, juu kuna kibonyezeo cha kulipia, chini kuna bomba tayari kumimina maziwa meupe yenye harufu tamu.

Mashine ndogo ya maziwa imesimama kwenye kona ya duka, yenye rangi ya bluu na nyeupe. Imeandikwa "maziwa safi". Chupa iko chini, maziwa meupe yanatiririka kwa utulivu. Harufu yake tamu inavuta kila anayepita. Duka ni tulivu, lakini mashine hii inafanya kazi bila ya kupumzika.

Friji kubwa ya bluu imesimama dukani skrini yake inang'aa ikioneshe picha za maziwa, chini kuna mlango wa chuma wa kuingiza chupa, juu vitufe vya kuchagua lita moja au mbili, imeandikwa maziwa safi na picha ya mtoto mwenye furaha akinywa maziwa kwa glasi.

Duka dogo la maziwa limepambwa kwa rangi ya buluu na nyeupe, bango kubwa lina picha ya maziwa safi na picha kubwa, dirisha la wavu linangoja wateja, maziwa ya asubuhi yanangoja kinywa chako hapa afya na ladha hukutana kila siku.

Mwanaume anamimina maziwa meupe kutoka kwenye mtungi hadi kwenye glasi ndogo ya rangi. Mashine mbili za kisasa ziko pembeni, zinangoja wateja. Bango linatangaza maziwa safi na matamu, harufu ya maziwa mapya inajaza hewa; hapa afya inamiminwa kila siku.

Duka la maziwa baridi lina mashine mbili nzuri zinazong'aa. Wateja hulipia kwanza kisha maziwa safi yanajaza chupa zao kwa sekunde chache tu. Harufu hii tamu na nzuri ya maziwa inavutia wateja wengi kila siku.

Mwanaume mwenye kofia amesimama pembeni ya friji kubwa ya maziwa, milango ya bluu na nyeupe imeandikwa maziwa safi na picha za ng'ombe anashika mpini tayari kufungua kwa wateja wanao taka Lita chache za maziwa baridi moja Kwa moja kutoka shambani harufu hii tamu inatoka ndani kila mlango unapofunguliwa.

Mlango wa duka la maziwa uko wazi, picha za ng'ombe zinatabasamu kila upande. Mashine kubwa ya kutoa maziwa inangoja ndani, ikiangaza kwa nuru nyeupe. Harufu ya maziwa safi inatoka nje. Hapa maziwa huja moja kwa moja kutoka shambani hadi mdomoni mwako.

Duka la samani limejaa sofa za ngozi na kitambaa rangi za kahawia na manjani hafifu, zinaangaza meza za mbao zimepambwa maua kila Kona inavuta moyo nyumba huwa na starehe mpya.

Duka la fanicha limejaa sofa za rangi tofauti: kijani, kahawia na krimu; puto za manjano zinaning'inia juu; sakafu inang'aa; kabati na meza zipo pembeni; kila kitu kimepangwa vizuri kikiwasubiri wateja waje kuchagua starehe nyumbani mwao.

Mapokezi ya hoteli yanaangaza kwa sakafu nyeupe. kaunta kubwa inangoja wageni maua na taa za kupendeza zimepambwa vizuri kiti cheusi kipo pembeni, mimea inapepea hapa starehe inatabasamu kukaribishwa kila wakati.

Mgahawa wa hoteli umepambwa kwa rangi za kitamaduni, viti vina ngozi ya chuo, meza zimejaa glasi na leso nyeupe. Wafanyakazi wamevaa nguo za kahawia, wanasimama kwa tabasamu. Mimea mirefu inapepea, taa zinawaka kwa upole. Hapa chakula cha moyo na starehe hukutana kila siku.

Soko la mchana limejaa kelele za wauzaji: viazi, karoti, nyanya nyekundu, zimepangwa kwenye ndoo na magunia. mMma mmoja anainama akichagua vitunguu, mwingine akipiga bei kwa sauti kubwa. Jua linawaka lakini biashara haikawii, kila mteja anapita na mfuko mkononi.

Njia nyembamba ya soko ina ng’aa, vikapu nguo za rangi na mikeka vimejaa kila upande, Mwanamke anakaa kimya anasubiri wateja, harufu ya mikono ya wafanyabiashara inaruka miwani, hapa kila kitu kina hadithi yake.

Soko limejaa rangi na harufu nyanya nyekundu, kabichi kijani na ndizi za njano watu wananunua wanaongea na wanacheka miwani inawakinga na jua hapa maisha inapiga moyo kila siku kwa bei na mazungumzo.

Mama mwenye aproni anajaza mfuko wa nyanya nyekundu tamu. Soko limejaa jua harufu ya mboga mbivu na kelele ya kwamba nyanya zipo hapa wateja wanasubiri huku biashara ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa.

Soko limefurika na watu wamezunguka meza iliyojaa nguo na viatu, wanaangalia, wanashika na wanapunguza bei, kicheko na mazungumzo yanaruka kila mahali hapa kila mteja ni rafiki na kila bidhaa inangoja nyumba yake mpya.

Soko limefurika na rangi shanga za bluu, nyekundu na kijani zimejaa sakafuni, wateja wanaketi na kununua wauzaji wanatabasamu, mikoba, vikapu na nguo vinaning'inia kila mahali hapa moyo wa biashara unapiga kwa kicheko na mazungumzo.

Duka la nguo limejaa mashati yaliyokunjwa vizuri. Rangi za bluu, pinki, nyeupe na michirizi zinaangaza. Yote yamefungwa kwa plastiki safi. Suti nyororo zimepambwa juu. Hapa kila mteja atapata sura yake mpya kwa urahisi.

Duka kubwa limejaa vyombo vya plastiki vya rangi tofauti. Mama mmoja amekunja mkono anachagua kwa umakini, rafu zimepangwa vizuri, taa zinang'aa juu, kila bidhaa inangoja kusaidia jikoni. Hapa nyumba inajengwa kwa ununuzi wa vitu vidogo vidogo.

Duka limejaa taa nyeupe, nguo za watoto zimepangwa kwa rangi za pinki, bluu na manjano; upande wa kushoto ziko nepi na blanketi, kulia kuna seti za suruali na nguo zikining'inia vizuri. Sakafu inang'aa, hewa ni baridi, kila kitu kipo sawa kikiwasubiri wazazi waje kuchagua mavazi ya watoto wao.

Duka kubwa limejaa rafu ndefu bidhaa za nyumbani zimepangwa vizuri, mwanamke anatembea akiangalia kwa makini taa zinawaka juu, kila kitu kinaangaza hapa ununuzi huwa rahisi na wa starehe kila siku.

Duka kubwa limejaa chupa za pombe na juisi, rafu zimepambwa vizuri, taa zinang'aa juu, pipa za mbao zimepambwa dari, kila kona inangoja wateja hapa kinywaji cha kila ladha kinapatikana kwa urahisi.